Msikiti huu uliopigwa rangi ya manjano, na ya kijani kibichi. Chini watu waume waliovaa walai, wakiwa wamebeba jeneza lililotandikwa rangi nyekundu. Wakiingiza mwili huo kwenye jengo hilo.

Watu wa jinsia ya kiume na kike tumeona wamejimwaya baharini. Wengine wakiogelea wengine wakiwa wamebebwa na maboti. Mawimbi yanapiga yakija ufuoni mwa bahari.

Watu wawili wa jinsia ya kivulana na ya kike; wa kivulana akiwa amevaa shati jeupe wanapita kando ya kijinyumba kilichotengenezwa kwa udongo pamoja na miti lenye paa ya makuti. Kando kuna choo ama bafu iliyofunikwa kwa pazia iliyotengenezwa kwa udongo na miti juu likiwa na paa ya makuti na mti mrefu ulio na majani ya kijanikibichi unaonekana.

Matatu hii ya rangi jeusi, mbele likiwa limechorwa nembo ya, Creek, na pia vinyago vitatu. Lina namba la usajili KBJ 293E. Nyuma tunaona pia gari jingine, kando kuna majumba na miti ya minazi. Nyuma kabisa, kuna bango lililoandikwa, Incco.

Jumba hili linalotoa moshi kuashiria kuwa ni hoteli, kwa mlango mtu mmoja amesimama huku akiwa anakanda unga. Kando tunaona meza iliyo na chumvi, na chini kuna jiko ambalo sufuria imewekwa huku ikitoa moshi. Kwa umbali watu wameketi chini ya kivuli, na pikipiki nne zimo kando.

Jumba hili linaloonekana kama mkahawa ambapo meza pamoja na viti zimepangwa katika makundi. Ukutani michoro imechorwa na kando tunaona feni ya rangi nyeusi pamoja na kijani kibichi ikizunguka.

Viatu vya aina tofauti tofauti na rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, nyeusi vimepangwa huku vikining'inia kuonyesha viko katika uuzaji, kando tunaona mtu ambaye amesimma akikusanyisha mikono yake pamoja akitazama anazozipenda.

Mandhari ya maabadani ambapo tunaona mbele muongoza ibada amesimama huku watu wakiwa upande wote wa kulia na kushoto wakinyoosha mkono kuashiria kwamba wanasifu, mbele kabisa tunaona msalaba umetundikwa.

Ukuta huu mweupe ambao umechorwa nembo iliyoandikwa kwa lugha ya kiarabu, chini kuna maneno yaliyoandikwa kwa rangi nyeusi katika nembo yaliyopakwa rangi ya manjano na inayosomeka kama, Embeded in Coral Stone at this year 1700 age of all kurwan from Surwan Baghat, ya dini ya kiarabu.

Ufuoni mwa bahari, chini tunaona nyayo za miguu za watu. Kando vijibanda vilivyotengenezwa kwa makuti vimetengenezwa ama vyumo kadhaa. Chini tunaona magodoro ya aina ya samawati yamepangwa ambayo hutumiwa sana sana katika mapumziko.

Feri hizi mbili ambazo zimeegeshwa kando ya bahari, zikingojea kupakia ama kupakua watu, pamoja na mizigo. Na ziko kwa rangi ya samawati na yenye moja ikiwa na maandishi ya, Safari Jambo. Kwa umbali, 𝑡𝑢𝑛𝑎𝑜𝑛𝑎 mabati ya rangi ya samawati ikiwa imetapakaa, huku vichaka vya rangi ya kijani 𝑘𝑖𝑏𝑖𝑐ℎ𝑖 vikionekana.

Tuktuk hii inatembea barabarani huku ikiwa na namba ya usajili KTMJ693WU. Kando ukuta huo unaonekana umechakaa ukiwa na uchafu mwingi. Miti ya kijanikibichi inaonekana kukaribia kugusa ukuta na barabara. Kwa mbali magari tofauti ya rangi nyeupe inaonekana.

Msikiti huu inadhihirishwa na muundo wake ilivyojengwa na rangi yake ya manjano na kijani kibichi yenye maandishi, Masjid Alswafa kando tunaona mawe yamepangwa na ukuta iliyojengwa, mtu mmoja anaonekana akiingia kwenye nyumba hilo ambaye amevaa kanzu na kofia la walahi.

Kwa umbali tunaona jumba aina ya msikiti yenye rangi ya manjano na samawati. Juu kuna vipasa sauti vinee ambazo hutumika kutoa sauti mbalimbali. Kando yake watu wanapita na mwengine amekalia na upande mwingine tunaona pikipiki iliyoegeshwa na maduka yenye mlango iliyopigwa rangi ya kijani kibichi na mahandishi ya Mpesa.

Ufuoni mwa bahari, nyayo za miguu za watu zimechora mchangani pamoja na wanyama. Kwa umbali watu wawili wamesimama wakiangalia baharini. Boti limeegeshwa kwenye ufuo wa bahari. Upande mwingine wa kushoto, miti iliyodungwa mchangani na yenye bendera inaonekana.

Mtu wa jinsia ya kiume tunaona akitembea akielekea kwenye jumba lililo na paa ya makuti, chini tunaona mawe yaliyopangwa ambayo yametengeneza njia na kando tunaona taa. Miti ya minazi na vichaka vya kijani kibichi zinaonekana.

Ndege hii ya rangi nyeupe yenye maandishi ya nyekundu imetua uwanjani mwa ndege. Imefunguliwa na abiria walio na mizigo wanatoka. Kando kuna lori na maji lenye rangi nyeupe na maandishi ya rangi nyekundu. Chini tunaona gari dogo la kubebea mizigo linatoka. Kwa umbali vichaka vya rangi ya kijani kibichi inaonekana.

Jumba hili ambalo ni la kuabudu, hii inadhihirishwa na msalaba uliotundikwa humo juu ya rangi nyeupe pamoja na ya samawati yenye maandishi ya Welcome To PCEA Makupa Church mbele tunaona viti ama milango iliyofunguliwa.

Feri tatu, moja ikiwa ufuoni ikipakia au ikipakua mizigo na watu, zingine zimo katikati mwa bahari zikielekea upande mmoja hadi mwingine, kwa umbali tunaona vichaka vya rangi ya kijani kibichi huku majumba yakionekana. Anga linaonekana likiwa safi

Ufuoni mwa barabara chini tunaona nyayo za watu miguu za watu wakubwa kwa wadogo. Baharini tunaona mashua ambayo imewekwa ufuoni wa bahari na jua linatua kuashiria kua ni jioni ama ni asubuhi sana mawimbi yanapiga huku ikija ufuoni mwa bahari.

Ufuoni mwa bahari tunaona ukiwa msafi ni kwa sababu ya mawimbi yaliyosafishwa na yakiwa yametoka baharini. Jua linatua, na pia boti inaonekana kwa mbali.

Mashua hii inaonekana imo baharini huku ikiyumbishwa yumbishwa na mawimbi ya baharini, nguo za mashua hii zikiwa zimefungwa. Chini tunaona mchanga ama mawe yakiwa yanaelea ama yakitikishwa na mawimbi.

Meza hii iliyotandikwa shuka ya rangi ya samawati na yenye mchoro wa maondo ya nyeupe na manjano. Juu kuko nna kisahani kikubwa kilichobeba aina ya matuna tofauti kama vile ndizi, machungwa, papai na nazi. Kando tunaona vigae ambavyo vimesafishwa

Watu hawa, waume kwa wake, wengine wakiwa wameketi na wengine wamesimama. Wengi wakiwa wamevalia mashati ya rangi nyekundu yenye maandishi 'Kenya' na wengine wakipeperusha bendera ya Kenya.

Mtu huyu wa jinsia ya kisichana, hii inadhihirishwa na nguo iliyovalia, yenye michoro na maua ya rangi ya kijani kibichi. Mikononi imechorwa hina ya maua, na ya rangi ya kahawia. Kucha zake ambazo zimepambwa na kupakwa rangi ambayo inametameta.

Ferry hizi mbili zinaonekana ziki zimetoka upande mwingine zikielekea upande mwingine na zimepigwa rangi ya samawati na nyekundu kwa umbali tunaona magari ya lori na hii madogo ikiwa imebebwa.

Mtu huyu wa jinsia ya kiume ambaye amevalia shati nyeupe na suruali ya rangi nyeusi, ameketi kwenye vigogo viwili vinavyo onyesha ala ya vita. Kando, nyumba lililochakaa ya rangi ya njano linaonekana na miti ya rangi ya kijani kibichi imo.

Watu hawa wa jinsia ya kiume ambao wamevalia kanzu za rangi tofauti kama vile samawati, jivu na nyeupe na pia wako na walai ama kofia kichwani. Wamo msikitini, hii inadhihirishwa na nembo za kiarabu zilizoandikwa ukutani na muundo wa jengo hilo.

Mtaa huu tunaona majumba mengi yamepigwa rangi nyeupe na yamo na mabati yaliyopigwa rangi ya samawati. Minara inaonekana na kwa umbali bahari inaonekana pia. Angani kuko na mawingu ya rangi ya manjano pamoja na samawati.

Jumba hili aina ya msikiti inadhihirishwa na muundo wake wa madirisha vilivyojengwa na ilipakwa rangi ya manjano. Juu kabisa kuna mnara uliopakwa rangi nyeupe kuna kijialama ya nyota. Kando gari jeusi limeegeshwa huku watu kadhaa wakiwa wamepita.

Ufuoni mwa bahari tunaona mawimbi yakipiga huku yakiwa meupe na mengine ya rangi kijanikibichi. Kwa umbali bahari imetulia ama ikipepetwa na upepo huku rangi ya samawati ikionekana. Kwa umbali boti naona ikitembea na juu angani ni mawingu meupe na ya rangi ya samawati kushairia kuwa mvua inakaribia kuja.

Makaburi kadhaa yaliyojengwa yakiwa yamepakwa rangi nyeupe. Nyumba nyingine yenye ukuta wa rangi nyeupe na paa la makuti na msumari juu yake unaonekana. Kando tunaona ujenzi ukiendelea na watu wawili 𝑤𝑎𝑘𝑖𝑤𝑎 wamesimama.

Mkahawa huu ambapo watu watatu wameketi, wawili wakiwa pamoja mwingine akiwa pekee yake akitazama baharini ambapo mawimbi yanapiga yakija ufuoni mwa bahari. Kando kuna miti ya minazi na vichaka vilivyo rangi ya kijani kibichi. Paa la jumba hili ni la makuti.

Kijijumba hiki kilichotengenezwa kwa mabati ya makuti, hapo unaweza kutazama baharini ambapo mawimbi yanapiga huku bahari ikiwa imetulia ya rangi ya samawati. Kwa umbali tunaona dau likiwa limeegeshwa ufuoni mwa bahari. Anga la rangi nyeupe na rangi ya samawati linaonyesha kuathirisha kwamba mvua inakaribia kuja.

Mashua inayoelea baharini, huko njiani kibandari ya rangi ya majivu, iliyofunguliwa. Na rangi na bendera ingine yenye rangi tofauti kama vile kibichi, nyekundu na manjano imo baharini ikiwa imebeba watu. Mawimbi yanayumbayumba baharini.

Jumba hili ambalo linaonekana kuwa ni la National Museum of Kenya, Lamu Museum. Kando tunaona kibaiskeli kilichoegeshwa.

Ndege hii nyeupe iliyotua katika uwanja wa ndege, huku ikiwa imefunguliwa tayari abiria wakiingia ndani. Nje kuna watu waliobeba mabegi wakipokea masharti kwa watu waliosimama waliovalia makoti iliyofanana. Chini tunaona gari ndogo ambalo hupakia mizigo ndani ya ndege. Kwa umbali majumba yenye mabati meupe inaonekana.

Bawa hili ambalo maji yake inaonyesha rangi ya samawati limetulia. Kwa umbali tunaona vitii zilizo na magondoro ya rangi ya samawati vimo kando. Pia kunguru ambaye amesimama karibu na bwawa hilo. Chini tunaona mawe ama vigae vilivyopangwa. Kwa umbali nyumba la rangi nyeupe linaonekana.

Wachezaji hawa wa mpira wa jinsia ya kiume wengine wakiwa wamevalia jazi ya rangi ya manjano yenye nambari iliondikwa kumi na tisa na jina, Otieno. Mmoja akipiga mpira kwa kichwa amevalia jazi ya rangi nyekundu ya nambari kumi na sita na maandishi KDF. Nyuma kuna mashabiki ambao wameketi wakitazama mchezo huo.

Nyumba hili lenye ukuta uliopigwa rangi nyeupe huku mabati yake yakiwa ni ya aina ya makuti. Juu kabissa liko na msalaba. Kando tunaona mnara mdogo uliopigwa rangi nyeupe na yenye kibao kilicho na matamshi. Mti ama jani la mnazi linaonekana kwa mbali.

Magari madogo yameegeshwa kando ya msikiti ulio na vipasa sauti viwili juu mnarani upande mwingine watu kadhaa wa kadhaa waume kwa wake wanapita. Huku tukutuku ya rangi ya manjano ikiendeshwa juu nyayo za stima zinapita na mulika mwizi zilizobandikwa kwenye mlingoti zinaonekana.

Wanawake hawa ambao wamevalia buibui ya rangi nyeusi, rangi ya samawati, wakiwa wamefunika uso zao wakiwa wameacha macho peke yake. Wamesimama pamoja huku wakiangaliana. Nyuma, kuna jengo lililopakwa rangi nyeupe.

Ndege ya rangi nyeupe na nyekundu imetua katika uwanja wa ndege huku watu waume kwa wake wakiwa wamebeba mabagi yao wakiyavuruta kutoka kwa uwanja wa ndege, kwa mbali miti na vichaka vya kijani kibichi vinaonekana.

Meza hii imo na vitabu kadha wa kadha vidogo vya rangi ya samawati, vingine vikiwa vimefungwa kwa kundi huku vikiwa na vijikaratasi vilivyoandikwa p na d na zingine zikiwa zimefunguliwa.

Gari hili, huku mbele likiwa limeandikwa jina REMMY lenye namba ya usajili YBL 905V limeegeshwa. Kwa umbali tunaona jengo lakukulia lililo na maandishi ya PIZZA INN. Kwa Umbali kuna magorofa marefu marefu na mnara unaonekana.

Ufuoni mwa bahari, tunaona uchafu uliotapakaa. Huku mtu mmoja wa jinsia ya kiume, akiwa ameshikilia kiuno, akiwatazama watu watatu ambao wanaogelea baharini. Maji yametulia na yako ya rangi samawati.

Kwa umbali tunaona vijinyumba vidogo vidogo vyenye mabati ya rangi tofauti kama vile samawati, nyekundu. Barabara zilizochoreka zikielekea katika manyumba ama mashamba ya watu, ufuoni mwa bahari unaonekana kwa umbali huku mawimbi yakipiga baharini.

Ufuoni mwa bahari tunaona uchafu uliotoka baharini uliosukumwa na mawimbi umetapakaa, pia nyayo zilizochora mchangani. Kwa umbali vijinyumba vilivyotengenezwa kwa makuti na yenye paa ya makuti inaonekana. Miti ya minazi pamoja na vichaka vya kijani kibichi vinaonekana.

Gari hili nyeupe lililochorwa michoro tofauti tofauti na lenye maandishi ya 'world' linaelekea Mbake, Bamburi na Feri. Mbele pia kuna gari lingine. Kando kuna majumba.

Ufuoni mwa bahari naona nyayo za watu na uchafu uliotapakaa kando kuna majumba yaliopigwa rangi nyeupe yenye paa ya makuti miti ya minazi na vichaka vinaonekana.

Lori hili la rangi nyeupe huku kichwa chake kikiwa na rangi tofauti kama vile nyeupe, nyeusi, samawati na njano yenye mandishi 'ISUZU ' na namba ya usajili 'KBY270R.'

Msikiti huu uliopigwa rangi nyeupe na rangi ya kijani kibichi. Kando, gari linapita. Upande mwingine, jengo lililopigwa rangi ya manjano lenye maandishi, 'Marwana High School'.

Wasichana waliovalia jezi za rangi ya samawati huko nyuma nambari zikiwa zimeandikwa kwa rangi nyeupe wakifuata maagizo kutoka kwa mwelekezi wao huko nyuma watu wakiwa wameketi kwa viti zenye rangi tofauti.

Watu hawa waume kwa wake wakiwa wamevaa barakoa na walioketi wamevaa nguo zilizofanana za rangi nyeupe na nyekundu huku wakiwa na vitambulisho shingoni, wakiwapea huduma watu walioupande mwingine. Mezani kuna tarakilishi pamoja na maji.

Boti hili ambalo limepinduliwa huku likiwa limepigwa rangi nyeupe na chini na rangi ya samawati. Kando tunaona mtu aliyebeba mkoba mwenye kinyasa cheusi na shati la rangi ya samawati.

Mawe yaliyopangwa kuashiria njia inayoelekea mahali fulani. Kando tunaona nyasi ambazo zimekatwa kwa uzuri na taa ambazo zimepangwa. Juu tunaona miti ya minazi ambayo imepandwa kwa laini. Vichaka vya rangi za kijani kibichi zinaonekana, na upande wa juu kuna kijinyumba kinachoonekana miti zake.

Mtu huyu aliyevalishwa kofia ya manjano na nguo ya manjano, akiwa na maua shingoni huku na kidoti cha rangi nyekundu kikiwa kipanjani kwake. Mkononi ameshikilia mau na shanga. Nyuma kuna njengo au mlango uliopakwa rangi nyekundu.

Jumba hili la kifahari linalo onekana kama hoteli, huku chini vigawe aina ya mawe vikiwa vimepangwa na vikiwa visafi paa lake nilaaina ya makuti huku tandabari likiwa ni la mawe.

Mama huyu aliyekalia kiti ya rangi nyekundu huku akiwa amejitandika shuka yenye maua amekaa chini ya mwavuli ya rangi ya kijani kibichi akipika vyakula tofauti tofauti kama vile mahamri soseji na sinia imo kando ambayo imeshikilia vyakula hivo. Kwa meza kuna mabuyu na shilingi kumi na shilingi ishirini. Kwa umbali watu wamesimama wengine wakiwa wamekalia pikipiki na wengine gari.

Jumba hili lililotengenzwa kwa mawe na lililopakwa rangi nyeupe juu limeandikwa Manda Airport kwa rangi ya manjano. Chini watu waliobeba mikoba na waliovalia shati pamoja na suruali wakiingia na wengine wametoka.

Jengo hili lililotengenezwa kutumia mawe milango yake ikiwa imepakwa rangi ya kijani kibichi na yenye sura ya kuchakaa. Sakafuni umbali kuna mikeka iliyotandazwa ambapo hutumika katika kuswali ama kupumzika. Sakafu ikiwa imewekwa saruji iliyotandazwa, kwa umbali mti uliokauka unaninginia.

Watu wawili wa jinsia ya kiume mwengine akiwa amesimama huku mwengine akiwa amekalia pikipiki nyeusi yenye namba ya usajili, KBF 274f. Kando kuna jumba lenye mlango wa rangi ya kijani kibichi huku ina maandishi ya, Cyber Shop.

Rafu hizi, ambazo zimepangwa vitambaa za kujipangusia za rangi tofauti, kama vile; nyekundu, nyeusi, samawati, na za njano. Chini vigae visafi, vya rangi za manjano vimepanguzwa. Kwa umbali, taa zikiwa zinawaka.

Ufuoni mwa bahari. Mchangani kuna nyayo za miguu za watu ama wanyama wanaoishi majini. Maji yametulia ya rangi ya samawati huku mawimbi yakipiga ufuoni mwa bahari. Angani kumetanda na kwa mbali boti limeegeshwa.

Miti ya minazi kadha wa kadha inaonekana, huku vichaka vya kijani kibichi vikiwa vinanawiri. Mawe yaliyopangwa yanaashiria njia inayoelekea upande mwingine. Kwa umbali, paa la makuti linaonekana, na bahari mawimbi yake yanapiga yakija ufuoni.

Mtu huyu wa jinsia ya kiume ameketi huku akiwa amevalia barakoa na shati lake nyeupe lenye mistari nyekundu. Mbele yake kuna tarakilishi ambayo hutumika sana kutoa huduma. Juu kwenye kuko na bango lililoandikwa kwa rangi nyeupe, Police Clearance Certificate, na chini ya meza mbele kuna nembo iliyoandikwa, Huduma Kenya kwa rangi nyeupe na nyekundu.

Maboti yaliyoegeshwa kando ya kisiwa yanayotumiwa na wavuvi kuvua samaki, iliyotengenezwa na miti iliyochakaa na iliyopikwa rangi nyeupe na rangi ya samawati. Kwa umbali mijibanda vilivyo na paa la makuti na vilivyotengenezwa miti inaonekana pia

Watu hawa, waume kwa wake, wengine wakiwa wamesimama wakishangilia timu uwanjani na wakiwa jezi ya rangi nyekundu. Mmoja ambaye ameketi amevaa nguo za rangi nyeupe.

Watu hawa wa jinsia ya kiume wakiwa wamevalia jezi za rangi nyekundu huku zikiwa na maandishi ya rangi nyeupe iliyoandikwa KDF na nambari tofauti tofauti wakiwa wamevalia pia viatu vya rangi tofauti.

Watu hawa wanne. Mmoja aliyevalia suti tunamwona ameshikilia kalamu akiandika kwenye kijidude kilichokuwa mezani. Kando mwanaume aliyeketi na aliyevalia tai akitazama tarakilishi akijaza maneno anayoonyeshwa na mtu aliyesimama kando yake aliyevalia suruali ya kijani kibichi. Mwanamke aliye kando pia anatazama.

Mkahawa huu unaonekana umewekwa kiandarua juu ya rangi ya kahawia ili kuzuia miale mikali ya jua. Kando tunaona watu wanne wakiwa wamevaa sare za kufanana. Pia kuna fensi iliyopakwa rangi nyeupe ya kuzuia ama kuonyesha mwisho wa mkahawa huo.

Wanaume hawa wengine wakionekana wamevalia suti na mwingine nyuma akiwa amevalia kanzu wa chama maarufu huku Kenya kinachojulikana kama ODM, Orange Democratic Movement wakionyeshwa wakihutubia wanahabari vipaza sauti vikiwa vimewekwa kwa tandabari ilioko mbele yao.

Watu hawa, mmoja mwenye upara na akiwa amevalia miwani, na mwingine akiwa ameshikilia faili, wawili wakiwa wanajadiliana huku wakitabasamu. Mezani Kuna kompyuta na vipaza sauti na makaratasi yaliyopangwa. Hii inaonyesha kuwa hawa ni mawakili na wako mahakamani.

Wanaume wakubwa kwa wadogo, wengine wamesimama na wengine wakiwa wameketi waliovalia nguo nyeupe. Mmoja wa waliosimama akiwa na masharubu na akiwa amevalia miwani. Mtoto pia mwingine ambaye amesimama ako na begi mgongoni la rangi ya kijani kibichi.

Kibao hiki kieusi kilichoandikwa maandishi ya rangi ya kahawia, kinaeleza tarehe ambapo kanisa hili lilimofunguliwa na waliosaidia katika kufanikisha kufunguliwa kwa kanisa hiki yaani wafadhili.

Watu hawa ambao wamesimama na mwingine akiwa ameketi wakiwa wamevalia sare ambazo zimefanana, mashati ya rangi nyeupe na collar ama mikono iliopitilizwa rangi nyekundu wamo katika chumba linalofahamika kama Huduma Kenya wakipokea maagizo kwa mmoja wa hao anayewaongoza.

MaboGi haya ambayo sana sana hubebwa na gari inayofahamika kama trela, yanainuliwa na kreni kutolewa upande mmoja hadi nyingine na yako ya rangi tofauti. Pia watu wawili waliosimama wakitazima wakiwa wamevaa overall na helmeti tayari kufanya kazi hiyo ama kukaguwa mabogi hayo.

Watu hawa wa dini ya kiislamu wakiwa wamevaa kanzu na walai kichwani wanaonekana wakishangilia na kutabasamu. Juu mapambo ya rangi tofauti yameekwa, kwa umbali majumba yanaonekana mengine yakiwa na rangi nyeupe na mengine yakiwa na rangi tofauti japo yamechakaa.

Kanisani humu ndani imepambwa kwa nguo aina ya neti kandokando, huku pia maua ikiwa imefungwa na mengine ya kumwagwa chini kwa sakafu kwa umbali, tunaona televisheni iliyoko na maandishi. Hii inaonyesha ni harusi inayofanyika humu ndani.

Watu hawa waume kwa wake, wa kabila la wagiriama hii inajihirishwa na mavazi waliovaa. Wanaume wakifunga shuka kiunoni za rangi ya bluu na mashati ya machunmgwa, huku kwa mabega wakiwa wameeka mikia mirefu ya ng'ombe na fedha za wanya kama vile mbunyi.

Kibanda hiki kinachofahamika kama MKOKO SUNSET kiko katika ufuo wa bahari ambapo kimetengenezwa na makuti na miti na mabati. Kando tunaona mashua ambayo hutumiwa katika uvuvi alafu pia kuna nyayo za watu zilizochoreka kwenye mchanga wa ufuo wa bahari.

Nembo hii ya chama cha Jubilee inadhibitishwa na mchoro wa njiwa ama mchoro wa ndege aliyebeba tawi kwa mdomo. Chini ikiwa imeandikwa jina Jubilee Mbele Pamoja kwa rangi nyekundu.

Ufuoni humu mwa bahari, mchangani tunaona Nyayo kama vile miguu za watu zikipita ama kitu kikivurutwa. Pia Kuna uchafu uliyojaa ufuoni humu mwa bahari hii sanasana hutokea wakati mawimbi huleta uchafu huo ufuoni ikiwa imetoa ndani ama mbali mwa bahari. Mawimbi haya pia yanaonekana yakipiga ama yakija ufuoni.

Baharini tunaona mashuwa ambayo inaelea hi inatumika na wavuvi kuvua samaki ama kubeba wateja ama watalii wanaotaka kuzungushwa baharini ama kuvukishwa ng'ambo ingine. Upande mwingine tunaona majumba kadhaa ambayo ni mikahawa inayotumika sana sana na wageni kula chakula ama katika malazi. Pia tunaona miti ya mabuyu yakimetameta.

Picha ambayo imechukuliwa kwenye ndege. Hii inadhibitishwa na urefu ama na upana ulivochukuliwa. Inaonyesha mto kwa umbali ambao unapita na majumba madogomadogo ya mabati ya rangi tofauti kama vile nyekundu, nyeupe na kijani kibichi. Kando barabara ambazo za kupitisha magari zinaonekana.

Watu hawa waliokusanyika katika ukumbi huu, wakiwa wamevalia nguo nyeusi sanasana zikijulikana kama mabuibui. Wamekalia viti za rangi nyeupe ukutani kuna maandishi yaliyoandikwa kwa lugha ya kiarabu huku mtu mmoja akiwa amesimama mbele yao akiwahutubia.

Jengo hili ambalo limepigwa rangi nyeupe na pia limechorwa miundo tofauti na maridadi. Kwa umbali tunaona mlango ambao umepigwa rangi nyekundu na likiwa limefunguliwa. Vitu ambavyo vinaonekana ni vya hekalu vimeekwa kando.

Watu hawa waume kwa wake wakiwa wamebeba bendera za chama cha PNU za rangi ya samawati na nyeupe wakishangilia ama wakionyesha furaha kuonyesha ni wakati wa kampeni ambapo wananadi sera za chama hicho.

Jumba hili lililotengenezwa kwa makuti ambayo hupatikana kwa miti ya minazi limo kando ya ufuoni mwa bahari yenye mabango mawili yaliyowekwa kando, sanasana hutumika kubadilisha nguo wakati mtu anapotaka kuogelea.

Viongozi hawa waume kwa wake wa nchi yetu ya Kenya. Wengine wakiwa ni viongozi wa mambunge yote ya nchi ya seneti na mbunge kuu na kando mwake kuna wanawake wawili ambao ni jaji mkuu na mdogo wake. Pia kuna viranja mabunge yote mawili wakiwa wamesimama kando yao.

Jumba linaonekana kwa umbali lenye madirisha kadhaa. Karibu tunaona mashua ambayo hutumiwa sanasana na wavuvi kuvua samaki baharini. Ni vichaka ama miti, imo kandokando mwa ufuoni mwa bahari. Hii inadhihirishwa na mchanga unaoonekana. Miti ya minazi pia imo ambapo matawi yake ipeperushwa na upepo.

Feri hii iliyotua ufuoni mwa baharini ambapo imebeba magari, pikipiki na watu juu inaonekana kuwavusha kutoka ng'ambo ingine na kuwaleta hii ng'ambo ingine. Pikipiki zinatoka kwa kasi, huku watu wakisubiri kwanza magari na pikipiki ziweze kutoka ndio wao pia watoke kwenye feri.

Watu wa jinsia tofauti wakiwa wamevalia mavazi meupe, wanaonyesha wakiwa na tabasamu huku wakiamusha mikono juu , moja akiwaameshikilia kikombe kwa mikono yake miwili.

Hekalu hili ambalo tunaona vinyago vilivyochorwa na muundo wa kisichana na wengine wa wanaume sanasana wa dini ya kihindi. Hii inadhibitiwa na urembo ama mapambo yaliyomo ndani ya hekalu hilo.

Maandamano haya ya mahakama ambayo yanafanyika barabarani ni mojawapo yanayoelezea masharti ama maagizo yanayoendelea katika mahakama. Hii ni kuelimisha watu ili waweze kujua kinachoendelea ama kilicho badilika kutoka mahakama ama watu wanaotaka msaada kutoka kwenye mahakama.

Meli hii ambayo imebeba mizigo imo bandarini ambapo inangojewa iweze kushukisha mzigo na kreni. Meli hii ambayo imebeba mabogi kadhaa wa kadhaa, ni iliyo na mizigo ndani inatarajia kufikisha mizigo kutoka kwa wateja ambao wameagizwa kutoka nchi mbalimbali.

Mandhari haya ni katika port ama tunasema bandari kwa sababu tunaona kreni ambazo hutumika kubeba mabogi na kuyapakia kwenye trela, ambazo husafirisha katika masafa marefu ama hubeba mzigo mzito mzito, kando tunanona mashine zinazopatikana bandarini.

Uwanjani huu wa ndege tunaona ndege ya rangi nyeupe, mlango ukiwa umefunguliwa kuonyesha tayari wageni wanaingia ama wanatoka. Kando, tunaona watu wengine wakiwa wamevalia mashati na kofia nyekundu. Mwingine akishikilia bendera ya Kenya 𝑤𝑎𝑘𝑖𝑝𝑒𝑝𝑒𝑎. 𝐾umaanisha kwamba hii ni mara ya kwanza ndege hii kutua kwenye uwanja huo ama kufanya kazi upande huo ama uwanjani humo.

Feri hii ambayo iko katikati mwa bahari imebeba magari pamoja na watu wanaovukishwa kutoka ng'ambo moja hadi nyingine. Iko ya rangi ya samawati chini na rangi ya manjano ambapo hubeba idadi kubwa ya watu pamoja na magari na pikipiki katika ng'ambo moja hadi nyingine.

Ufuoni humu mwa bahari, tunaona mashua kadhaa ambazo zimeegeshwa kando ambapo hutumiwa sana na wavuvi kuvua samaki ama hubeba wateja ama watalii wanaotembelea baharini ili waweze kuzungushwa. Kwenye ufuo wa bahari mchangani tunaona nyayo za watu zimechorwa. Kwa umbali miti za madafu zaonekana zikimetameta. Pia upande mwingine mtu amesimama ufuoni mwa bahari akiangalia bahari.

Watu hawa waume kwa wake, wakiwa wamevalia kanzu na buibui wako nje ya msikiti uliopigwa rangi nyeupe na ya kiijani kibichi. Juu tunaona mapambo ya kila aina yakiwa yamefungwa angani.

Kwa umbali ni ufuo wa bahari. Mawimbi yanaonekana yakipiga huku maji ya rangi ya buluu yakionekana. Pia miti ya minazi imo kando ambapo tunaona viti vilivyokuwa na kivuli zimepangwa kando ya ufuo huo.

Gari hili ambalo hutumiwa sanasana kubeba mizigo mizito na huenda sana masafa marefu ya naba ya usajili KCL 336 M ambalo limeandikwa jina syntheti, lenye kichwa cha rangi nyeupe na bogi refu.

Mkahawa huu wa forodhani uliopakwa rangi ya machungwa na nje miti ya minazi ambayo imemea iliyowekwa kama maua. Kando tunaona tukutuku ambayo imeegeshwa. Upande mwingine tunaona mwanaume ama kijana aliyevalia kanzu nyeupe. Kwa umbali tunaona jumba la ghorofa mbili.

Baharini humu tunaona jua likitua ama likichomoza huku likimulika baharini ambapo tunaona watu waliopo kwenye mashua ambao wametoka kuvua ama wanaelekea kuvua. Mawingu yametanda angani huku maji yakionekana yametulia tuli.

Taulo hizi za rangi nyekundu, kijani kibichi, nyeupe, nyeusi ambazo zimepangwa kwenye rafu mbalimbali na bei yake imebandikwa kwenye rafu moja kwa moja zinaonyesha kuwa zimo dukani na zinauzwa,

Ndege hii iliyomo katika uwanja wa ndege ikiwa imefunguliwa huku mzigo ikiwa inaingizwa ndani ama ikipakiwa. Ngazi imewekwa ili watu waweze kuingia ama washuke. Mmoja wa watu aliyevaa reflector ya rangi ya kijani kibichi anaonekana akiwa amesimama kwenye mlango wa ndege huku wengine wakiwa wamesimama chini, kwa umbali tunaona ndege zingine.

Watu wawili, mmoja mwanamke na mwingine mwanaume. Mwanamke huyo ndiye jaji mkuu wa mahakama huku Kenya akimpokezea Raisi William Ruto kitabu chenye rangi nyekundu. Hii kuonyesha kuwa ni ishara ama ni kupokea mamlaka rasmi

Wanawake hawa watatu waliovalia buibui na pia wakiwa wamejifunika nyuso zao huku macho peke yake yakionekana. Wawili vibeti zao zinaonekana wakiwa wameziweka mabegani. Wawili hao pia wakiangalia upande mmoja na mmoja akiangalia upande mwingine.

Mashua hii ambayo inatumika sana sana na wavuvi kuvua samaki ama kubeba watu ama wageni kutembeza baharini. Inaonekana ikiwa imefungwa na kamba nyekundu na kamba ingine nyeupe huku kuna benchi ama mbao mbili zilizowekwa kuweza kukalia

Watu kadhaa, wengine wakiwa wamesimama na wengine wakiwa wameketi huku wamevaa barakoa. Viti waliokalia vimepambwa nguo za rangi nyekundu, kijani kibichi na nyeupe. Kwa umbali tunaona askari pia akiwa ameshikilia kiti na yeye anataka kupokea huduma. Wengine wamevalia mashati ya rangi nyekundu, hii inaonyesha ndio wanaopea huduma kwa wananchi.

Jiwe hili sanasana yanayopatikanana ufuoni mwa bahari imetobokatoboka mashimo. Hii ni kwa sababu ya mawimbi makali yanayotoka baharini. Mashimo haya husaidia wanyama wa majini kutaga mayai na sanasana kujificha huku ili wasipatikane na wanyama wanaowawinda.

Jumba hili ambalo linaonekana kuwa hekelu la watu wa dini ya kihindi, likiwa na mchongo maalum wa kuonyesha ishara ama la kuonyesha kuwa ni hekalu. Mnara huu ukiwa umepigwa rangi nyeupe, juu ikiwa na bendera inayopepea nyeupe na chini kukiwa na muundo ama likiwa limechongwa kwa muundo wa maridadi.

Njia hii ya reli nne zinaonekana. Kando kuna gari moshi linaonekana japo ni mabogi yaliyopigwa rangi nyeupe na nyekundu ikiwa iko safarini kuelekea ama kutoka kupeleka watu safari moja hadi nyingine. Kwa umbali, mlima uliyo na vichaka unaonekana.

Kidimbwi hiki cha maji kilichotulia, kando tunaona boti lililotokezea kwa umbali, na kando yake tunaona fiche nyumba ambavyo hupatikana sana ufuoni mwa bahari vinavyotumika katika mapumziko ama kuweka maboti.

Feri mbili za rangi ya buluu zimo kando mwa bahari ama ufuoni mwa bahari labda zikiwa zinabeba watu ama magari zikitolewa kutoka ng'ambo moja hadi nyingine. Pia upande huo tunaona mabati iliyopigwa rangi ya buluu.

Kwa umbali ufuoni mwa bahari, watu wanaonekana wakiwa wanaogelea. Maji yakiwa yametulia ya rangi ya buluu. Miti ya minazi inaonekana kwa ukaribu, na nyumba iliyoekezwa makuti ambao hutumika sanasana wakati wa mapumziko ama wa kula chakula ama wakati wa kubadilisha nguo wakati unaogelea.

Watu hawa waume kwa wake, wakionekana ni wa chama cha kisiasa humu Kenya kinachoongozwa na mtu maarufu humu Kenya anayeitwa Kalonzo Musyoka. Ambayo rangi yake inayoonekana Kwa wingi ni ya blu ambao wengine wamevalia makoti ya rangi hiyo ama kofia huku wakiwa wakihutubia wanahabari kwasababu tunaona vipasa sauti zimewekwa mbele.

Watu hawa wa jinsia tofauti na asili tofauti wanaonekana wakisherehekea wakiwa wamesimama. Kwa umbali tunaona mwanamme amevalia kaptura ya rangi nyekundu na mwingine amevalia shati yenye nembo ya Kenya. Msichana aliyeko mbele amevalia miwani na bendera ya Kenya akiwa iko mabegani.

Mitaa hii, yenye majumba yaliyopakwa rangi nyeupe na ya buluu. Tunaona watu wakipita; waume kwa wake huku wengine wakiwa wamebeba mizigo, wamama wakiwa wamebeba watoto. Magari yameegeshwa ya rangi nyeupe na mengine ya rangi nyeusi. Chini tunaona maduka yaliyofunguliwa mengine yakiandikwa majina ya bookshop na M-pesa.

Jumba hili linalioonekana kwa umbali ni uwanja wa ndege wa Malindi lililopigwa rangi nyeupe kando na sakafuni laini moja ya rangi ya machungwa imewekwa kuonyesha mahali watu wanafaa kupitia.

Mtu huyu wa jinsia ya kiume akiwa amevalia kaptula ya rangi ya manjano akiwa ameshikilia bodi telezi akikimbia kutoka ufuoni mwa bahari akielekea ndani, mwingine kwa umbali anaonekana akiogelea. Pia kuna mawimbi yanayokuja.

Hekalu hili ambalo liko na vinyago kadhaa. Vinyago hivi vinadhibitisha kuwa hii ni dini ya wahindi ambao ndio huabudu vinyago hivi kuashiria kama miungu yao. Limechorwa maua ukutani na pia limepakwa rangi na kuchorwa maua tofauti tofauti.

Gari la moshi hili linaonekana likiwa katika safari. Japo kichwa cha reli hiyo kinaendelea kuenda na bogi yake sita yanaonekana. Kando, miti iliyopandwa kwa laini inaonekana na uwanja na nyasi yake kijani kibichi, inaendelea kunawiri.

Kioo cha pembeni cha gari. Kando yake, vitu kadhaa zimepangwa kama vile viti, vikapu na uteo ambazo hutengenezwa kwa majani ya mti wa mnazi na viti hizo hutengenezwa kwa miti ama mbao.

Wanaume wawili, mmoja ambaye anafahamika kama na aliyekuwa gavana wa Nairobi, Evans Kidero akiwa amevaa miwani na shati nyeupe na suruali nyeusi akiwa pamoja na rais, Uhuru Kenyatta ambaye amevaa suti nyeusi na tai nyekundu. Nyuma wanaume kadhaa wanawafuata wakiwa walinzi wake.

Mchoro huu uliochorwa ukutani, tunaona maua yakiwa yamechorwa na miti pamoja na nyasi ama kichaka kidogo. Mchoraji ametumia rangi tofauti kama vile ya kijani kibichi, ya bluu, nyeusi na rangi nyingine tofauti.

Jumba hili ambalo ni stesheni ya reli, Mombasa limejengwa kwa ustadi huku likiwa limepakwa rangi nyeupe. Kando tunaona magari ya rangi nyeupe aina tofauti yameegeshwa huku bustani ikipanda makonge ama miti ya minazi ambayo si ndefu sana.

Ushanga huu wa rangi ya kahawia hutumiwa sanasana na watu wa dini ya kiislamu katika kuswali ama wakati wamo katika ibada. Pia wengine huutumia kama urembo ambapo huuvaa shingoni.

Msikiti huu mweupe mbele yake kuna michoro aina ya pembe za ndovu zikiwa zimepambwa mbele. Kwa umbali, huko juu tunaona alama ya nyota na kando kuna tochi na umepigwa rangi nyeupe.

Watu tofauti tofauti, wengine wakiwa wamevalia kanzu nyeupe na wengine kofia za walai wako kichinjioni wakingojea kukatiwa nyama zingine zikiwa zimeanikwa kwa miti huku matumbo yakining'inia chini.

Mashabiki hawa, waume kwa wake, wengine wakiwa wamevalia nguo zenye nembo ya Kenya wakishangilia, wengine wakiwa wameshikilia firimbi wakipuliza , wengine wakivalia shanga mkononi na shingo zilizo na nembo ya Kenya na wengine wakiwa wamevalia kofia wakipaza sauti kushangiliia kuonyesha kuwa ni mchezo wa kandanda ama unaohusisha timu yoyote ya Kenya.

Baharini humu tunaona mashua mawili. Lililoko mbali limebeba wazungu ambapo wameketi wakisafirishwa na mwelekezi wao ambaye amesimama huku akiwa ameshikilia kijiti kirefu ambacho humsaidia kugeuza ama kupindua mashua mahali anapotaka iende. Mashua haya pia hutumika katika uvuvi. Kwa umbali tunaona kijinyumba kilichojengwa kwa makuti na miti.

Watu hawa wawili ambao ni wanasiasa maarufu humu Kenya , wanaojulikana kama Joho ambaye alikua Gavana wa Mombasa na Raila Amolo Odinga wakiwa wamevalia nguo nyeupe zinazopatikana ama zinazovaliwa sana na dini ya Kiislamu. Mmoja wao akiwa amevalia miwani na mwingine akiwa amebeba ama akiwa ameshikilia mkongojo wakijadiliana. Hii inaonekana wako kwenye mkutano wa kisiasa.

Mwanamke huyu ambaye ameketi akiwa amevalia shati yenye rangi nyeupe na nyekundu na huku amevalia miwani ameshikilia karatasi akiwaelezea wanawake waliosimama watatu nao pia wakiwa wameshikilia karatasi na wamevalia madera huku wamefunga vitambaa kichwani wakiskiza kwa makini wanachoelezewa. Mezani kuna karatasi zilizomo.

Ndege ya rangi nyeupe na rangi nyekundu imeengeshwa uwanjani, watu wawili mmoja akiwaamesimama kuonyesha kuwa kazi yake ni kuonyesha mahal ndege inafaa kuenda, mwingine akiendesha gari ndogo ambalo hutumika katika kubeba mzigo na kuiweka ndani ya ndege.

Jumba hili lililoporomoka linaonekana likiwa ni la zamani zaidi ama ni la kihistoria ambapo limehifadhiwa ili watu waweze kujua kilichokuwa kinatokea ama kilichofanyika zamani. Limehifadhiwa kutoka jenerisheni moja hadi nyingine ili watu wasiweze kupoteza historia muhimu ya jambo ama matukio yaliyofanyika.

Mandhari haya ya hotelini, tunaona jumba lililo na paa la makuti na jingine lililopigwa rangi nyeupe. Juu pia, kuna makuti. Mauwa yaliyopandwa katikati mwa kidimbwi cha maji.

Msikiti huu uliopigwa rangi nyeupe na chini na rangi ingine ya kijani kibichi umewashwa taa ndani ambapo kwa umbali tunaona vipaza sauti zinazotumiwa kutoa sauti. Nje kuna watu ambao wameketi na wengine wakiwa wamesimama. Juu tunaona nyaya ama waya za stima zikiwa zimepita.

Ufuoni mwa bahari tunaona jua likitua na Kwa umbali maboti kadha wa kadha yameegeshwa kwenye ufuoni mwa bahari. Pia watu wawili wanaonekana wakitembea na kando Kuna vijinyumba vinachotumika katika mapumziko na pia miti ya minazi inaonekana.

Vibao hivo vitatu vinaeleza mkahawa unaoitwa Reef unaopatikana katika Mji wa Diani na imechorwa Kwa rangi nyeusi na rangi nyeupe, kando tunaona bustani iliyo nawiri yenye maua ya kijani kibichi.

Mashabiki wa timu fulani wako uwanjani huku wengine wakiwa wamevalia sare ya timu hio wanayoshahibikia ya rangi nyeupe na rangi ya samawati. Wengine wanaonyesha wakitoa mikono yao wakiinua juu huku wakiwa wameshikilia simu wakichukua video ya kinachoendelea uwanjani.

Vijinyumba hivi kadhaa wa kadhaa vya mapumziko vinavyopatikana ufuoni mwa bahari na zenye viti chini yake vya mapumziko, pia kuna magodoro madogo ya rangi ya buluu ambayo watu hulalia wakati wa kupumzika na wakati jua likiwa kali, ama wakati wametoka kuogelea.

Boti hili ama mashua hii ambayo imebeba watu inapita baharini ikielekea pande mwingine. Kwa umbali tunaona majumba yaliyomo ufuoni mwa bahari inawezekana yakiwa mikahawa, huku yakiwa yamepigwa rangi nyeupe na ikiwa imeengenezwa kwa paa la makuti. Kando tunaona miti mirefu ya minazi.

Mandiko haya ambapo yanaeleza vile mwezi huu wa Ramadhani unafaa kufuatwa katika miji tofauti kama vile Nairobi, Mombasa, Kisumu , Garissa ,Mandera, Wajia na Moyale. Siku , mwezi na saa zimeandikwa katika maagizo haya ambapo kila mji uliyotajwa inafaa kufuata.

Meli hii iliyotua bandarini ambapo tunaona ikiwa imefungwa kwa kamba inashusha mizigo moja baada ya nyingine huku kreni ikishusha mizigo kutoka kwa meli hadi chini na ikiwa imeshikilia bugi la rangi nyekundu. Kando tunaona mabugi mengine yakiwa yametolewa kwenye meli.

Jumba hili la Huduma Kenya ambao husaidia wananchi wanaotaka huduma mbalimbali likiwa limepigwa rangi nyeupe, nyekundu, nyeusi na kijani kibichi. Askari amesimama kando ya mlango akiwangojea watu watoke wanaotoka wawili wawili wakiwa katika mazungumzo.

Picha hii iliyochukuliwa kwenye anga inaonyesha barabara ya vichochoro na ingine iliyojengwa rasmi. Tunaona majumba kadha wa kadha yengine yaliyoko mbali na ingine ilioko karibu huku mengine yakiwa yamepigwa rangi nyeupe na ingine yenye mabati ya buluu. Kwa umbali tunaona miti na vichaka.

Feri kadhaa zilizomo kivukoni cha feri, zingine zikija na zingine zikielekea upande mmoja hadi nyingine. Kwa umbali tunaona ingine ikiwa imebeba watu waliojaa pomoni huku nyengine ikiwa imo na magari na pikipiki. Ng'ambo ile ingine tunaona majumba kadha wa kadha na pia tunaona bao kilichopigwa rangi ya kijani kibichi.

Maandishi yaliyoandikwa Jacaranda, huku samaki ikiwa imechorwa yameandikwa kwenye kibao kilichojengwa kwa mchanga na sementi. Kando tuktuku ikiwa imewekwa Kwa umbali tunaona jumba ambalo ndio hoteli enyewe ya Jacaranda likiwa limepigwa rangi nyeupe miti mirefu mirefu mikubwa imekuwa kando.

Kitu hiki kiko katika maonyesho na ni cha karne ya kumi na tisa. Hii ni kuonyesha kuwa kiko katika mauzo ama kinaeleza historia ya jamii ama mambo yaliyotendeka.

Ufuoni humu mwa bahari kwa umbali tunaona mabuti matatu yanyotumika na wavuvi sana sana kuvua samaki ndani mwa bahari. Pia tunaona uchafu ulioletwa na maji na uliosongezwa ufuoni kutoka kwa bahari .

Tarakilishi hii ambayo inaonyesha fomu inayofaa kujazwa na mhudumu ambaye anasaidia mteja anayetaka usaidizi. Kwa umbali tunaona watu ambao wameketi nao pia wakipokea msaada kutoka kwa mhudumu huyu.

Ufuoni mwa bahari mchangani tunaona nyao za watu ama wanyama zikichora ama wanyama wa majini zikiwa zimechora,. Kwa umbali tunaona mtu aliyevaa nguo nyeusi akiwa amesimama labda akipunga upepo ama akiota jua. Kando miti ya mnazi iliyozungukwa na fensi ama miti na iliyopangwa iliyopigwa rangi nyeupe. Kando tunaona kibao kilicho na maelezo na kingine kirefu kieusi.

Ufuoni humu mwa bahari, tunaona vijinyumba 𝑣𝑖𝑙𝑖𝑣𝑦𝑜𝑤𝑒𝑘𝑤𝑎. 𝐶hini mwake viti vya kulalia vimeekwa, hivi husaidia katika wakati wa mapumziko na wakati miale ya jua imekuwa mzito. Kwa 𝑢𝑚𝑏𝑎𝑙𝑖, tunaona watu kadhaa wakiwa wamesimama ufuoni.

Rais wa Kenya pamoja na mkewe akiwa kwenye hafla ya uapisho wake kama rais wa Jamhuri ya Kenya huku akiwa ameshikilia bibilia huu mkono mwingine. Mkewe akiwa ameshikilia vyombo vinavyoonyesha yeye ndo rais huku akiwa ameekelea mkono wake akirudia maneno anayoambiwa na msajili wa mahakama. Nyuma yake kuna watu amabao wanaongoza serikalini wanaoshuhudia jambo hilo.

Matatu ambayo yameegeshwa kando ya barabara na magari madogo yameegeshwa kando ya barabara. Pia tunaona majumba ambayo yamechakaa yamo kando mwa barabara na mengine ya maghorofa kadhaa yamo kando mwa barabara. Watu wakiwa watoto pamoja wanapita.

Mashabiki hawa wa team maarufu kama vile goalmahia, inadhibitishwa na rangi ya kijani kibichi na nyeupe ikiwa inaonyesha ndio rangi yao asili na lebo ya team yao, wakiwa kuiosha mkono ama kushabikia team yao kuashilia kuwa wako uwanjani mwengine wakiwa wamebeba vuvuzela. Shabiki mwengine amesimama akiwa ameshikilia lebo ya kuonyesha wamefurahi.

Mtu huyu ambaye amevaa nguo ya rangi tofauti tofauti kama vile samawati, nyekundu, rangi ya majano na kofia ya rangi nyekundu akiwa ameshikilia shanga mkononi. Hii inadhihirisha ni wa jamii ya maasai. Kando tunaona vijinyumba vilivyosimamishwa kwa miti na makuti. Chini kuna viti na meza. Kwa umbali tunaona mikahawa iliyopigwa rangi nyeupe.

Chumba hili ambalo ni kanisa inadhiibitishwa na maandishi yaliandikwa humo juu kwa rangi nyekundu. Chini, tunaona watu wa jinsia tofauti wakiwa wameketi. Upande mwingine kanisa hilo limewekwa rangi ya buluu na pia madirisha ni ya muundo wa glasi na ukuta upande mwingine umewekwa glasi.

Salamu hii sanasana hupatikana katika wakristo wa katholiki ya mtakatifu yosefu. Nje mishuma imewaka mitatu kuonyesha kuwa sala zilikuwa zikiendelea zikiombwa, kando kumewekwa misalaba midogo iliyoizunguka.

Tukutuku hii ya kijani kibichi na rangi ya machungwa inayoendeshwa, nyuma tumeona ikiwa imebeba abiria. Inapita kando inapita katikati ya soko upande mwingine kuna viatu vya kila aina juu mifuko ikining'inia. Upande mwingine pia kuna nguo na viatu ambazo zimewekwa. Watu pia wanapita kando wakiwa wamebeba mikoba yao.

Mji huu tunaona magari ya aina tofauti kama vile lori, magari madogo na matatu yakiwa yameengeshwa huku watu wakiwa wamesimama wengine wakiwa abiria, majumba yakiwa yamepigwa rangi ya waridi yakiwa na maandishi tofauti tofauti yanayoelezea biashara yao.

Magari mengi, mengine makubwa, madogo na mengine aina ya basi na tukutuku zingine zikiwa zimeegeshwa na zingine zikiwa barabarani zikienda. Na rangi tofauti kama vile nyeupe, nyekundu, nyeusi na majengo yaliopakwa rangi ya nyeupe na ya buluu.

Bwawa hili la kuogelea maji kwa umbali yaonekana ya rangi ya buluu. Kando, mnyama kama kunguru anaonekana akitembea. Kwa umbali viti za mapumziko vilivyopakwa rangi ya buluu pia vinaonekana. Juu, kwa umbali jumba lililopakwa rangi nyeupe ambapo ni mkahawa linaonekana pia.

Stesheni hii ya reli ya Mombasa iliyojengwa kwa ustadi ambapo juu tunaona glasi na jina kubwa la MOMBASA TERMINAL lililoandika ama lililoundwa kwa rangi nyekundu. Chini tunaona watu wakiwa wamebeba mizigo na mabegi ya kuvuruta wakiwa wanaingia ndani ili waweze kusubiri reli.

Aina ya choo hiki ambacho hufungwa na kufunguliwa kinapotaka kutumika, ukutani kimepakwa rangi nyeupe, dirisha ni jeusi kwa kona tunaona tissue na ufagio unaotumika kusafisha.

Magari mawili ya rangi nyeupe yakiwa yameegeshwa kando ya msikiti uliopigwa rangi nyeupe. Kando tunaona mtu wa pikipiki akiendesha na pia tunaona nyaya za umeme zikiwa zinapita juu ya msikiti huo.

Mashua hii ambayo iko kando ya ziwa yenye iliyopigwa rangi nyeupe ya zambarau na buluu yenye maandishi iliyochanganywa na rangi ya nyekundu na ya zambarau. Sana sana hutumika na wavuvi kuvua samaki ama kusafirisha wateja kutoka ng'ambo moja hadi nyingine.

Mtu huyu wa jinsia ya kiume akiwa amevaa suti na miwani anawaelezea watu wengine ambao wameketi waliyovalia tisheti za rangi nyekundu na mwengine kando amevaa koti ya rangi ya manjano na shati nyeusi.

Kioo cha pembeni cha gari kinaonyesha mtu aliyevaa shati la samawati huku mkanda wa gari ukiwa umepita kwenye mabega. Kwa umbali pikipiki ilio na rangi nyekundu na rangi ya samawati ikiwa imeegeshwa kwenye ukuta ambapo juu tunaona maua ikiwa imelalia ama imefunika ukuta huo.

Jumba hili ambalo linaonekana ni la mlinda lango inadhibitishwa na nembo iliyoandikwa ukutani kwa rangi nyekundu inayosoma SECURITY OFFICER . Kando tunaona kidude cha kuzima moto kilichowekwa ukutani. Nyumba hii imejengwa kwa makuti kama vile inavyoonekana.

Watu hawa waume kwa wake wengine wamevalia kofia za mikeka na firimbi kwa shingo, na mwingine akiwa amejitandika bendera kwa mabega, wanaonekana kuwa mashabiki wa timu moja ya Kenya huku wakiwa wanasherehekea inapocheza uwanjani.

Ufuoni humu mwa bahari mchangani tunaona nyayo za watu ambao walikua wakipita ama kitu kikivurutwa. Kwa umbali, tunaona jumba dogo lilotengenezwa kwa miti huku limefunikwa kiandarua juu yake cha rangi ya manjano. Kwa umbali miti za minazi na vichaka vinaonekana.

Madafu haya ambayo yameanguka mchangani katika ufuo wa bahari. Madafu sanasana hutumika kukata kiu ama maji yake husaidia katika kusafisha figo mwilini. Mchangani pia tunaona michoro ya wadudu ama wanyama wanaotoka baharini imechoreka. Pia kuna miti ilioanguka ambayo imekauka iliotoka kwa miti ya minazi.

Msikiti huu wenye rangi ya kijani kibichi na nyeupe, nje tunaona wanaume wakiwa wamevalia kanzu nyeupe wakiwa wamesimama huku wameshikilia fimbo mkononi ama mkongojo.

Kwa kando tunaona, gari, basi limeegeshwa na pia kuna watu wanne. Wawili wamekaa na mmoja akisimama wakipiga gumzo, hao wawili wamekalia mkokoteni. Kando yake tunaona msikiti. Hii ni kulingana na muundo wa jumba hilo ambapo sana sana hutumika kujenga msikiti.

Ufuoni mwa bahari, kwa umbali tunaona neti na iliyoshikiliwa na miti mwili ya mchezo wa voliboli ambapo huchezwa sana katika ufuoni. Kwa umbali tunaona mti wa mnazi kadhaa zilizomea.

Hapa ni kivukio cha feri, na tunaona feri hii iko ufuoni mwa bahari ikingonjea kuvukisha watu ile ng'ambo ingine, na yanayoingia ni magari kuashiria ya kwamba feri hi inabeba magari pekeyake.

Ufuoni mwa bahari na tunaona miguu, nyayo za watu nyingi ikionyesha kuwa watu walikuwemo ama walikua wanapita apo kando, kwa mbali tunaona dau likiwa limeegeshwa.

Mashabiki hawa wengine wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama, wote wakiwa wakivulana na wakischana, wengine wamevaa kofia za mkeka kwenye vichwa vyao na mwengine akiwa amebeba bendera ya Kenya mgongoni, mwengine akiwa ameshikilia firimbi kwa mkono kushabikia timu yao.

Ufuoni humu mwa bahari, pametulia. Watu wanaonekana kwa umbali wakipunga unyunyu. Pia kuna dau liliokoegeshwa kwa umbali. Miti inayoonekana kando, hupatikana katika ufuoni humo ambapo hutoa matunda ya madafu.

Hapa wafanyakazi wanapokea maagizo kutoka kwa wenzao. Hii inadhihirika kulingana na nguo walizovaa za nyeupe na nyekundu, kuashiria kua wote wanafanya kazi upande mmoja. Nyuma yao kuna wananchi wanaongonjea huduma.

Dau hili limeegeshwa kando ya ufuo wa bahari hii kuashiria kwamba imemaliza kazi ya siku ambapo ni uvuvi. Kwa umbali tunaona majumba kadhaa na pia miti ya midafu.

Duka hili linauza vitu kadha wa kadha tunaona viatu za aina tofauti tofauti. Pia kofia pia tunaona muhudumu mmoja akiweko ndani kando yake tunaona pillow ambapo hutumika wakati wa kulala.

Watu waliosimama wengi wao wakiwa wamevalia shati na kofia za rangi ya machungwa. Mmoja ameshikiliwa mkono na mtu aliyevalia suti akiwa amesimama mbele ya vipaza sauti viwili.

Jumba hili ni msikiti. Hii ni kulingana na muundo ulivyojengwa. 𝑃ia waliomo ndani wamevaa kanzu ambapo hutumiwa sana na watu wa dini hio. Pia ukutani tunaona vitabu vilivyopangwa ambavyo hutumika sana katika mafunzo humu ndani.

Wanawake hawa watatu ,waliovaa nguo aina ya buibui. Inayositili mili yao yote .Wanaonekana wakiangalia upande mmoja .Kuashiria kuwa wamestaajabu kwa wanacho kiangalia.

Msikiti huu kando yake kumeegeshwa gari dogo lenye rangi nyeupe na pia kuna watu wawili wanaopita, mwingine akija na mwingine akienda akiwa amevaa shati nyeupe iliyopitishwa mistari na kwa umbali tunaona duka likiwa limefunguliwa.

tukutuku hii ya rangi ya kijano ambayo tumeona imebeba abiria inapita kando mwa benki inayofahamika kama Stanbic ilopakwa rangi ya nyeupe na buluu ambapo pia kuna watu wanaopita kando yake, na miti kubwa iko kando ya hio benki.

Gari hili ambalo hutumika kubeba mizigo mozito na huenda masafa marefu. Ni ya rangi ya blue na pia chandarua kilichofunika mizigo hiyo ni ya rangi ya blue .

Kivukio hiki kiko na barabara mbili, kuashiria ya kwamba moja ni ya kuchukua watu kutoka ile ng'ambo ingine na barabara ingine ni ya kuwapeleka katika ng'ambo ile ingine. Chini mwake kuna boti ambalo linaenda na pia kando kunaonekana kuna majumba ambapo biashara hufanyika.

Mtu huyu anahutubia watu hii ni kulingana na kipaza sauti alichoshikilia inaonekana ni wa dini ya kiislamu kulingana na mavazi alivyojifunika na maandishi yaliyomo katika nyuma yake.

Gari ambalo ni gari kubwa aina ya lori ambapo hutumika kubeba vitu vyenye vizito linapita. Kando yake tunaona mjengo ukiendelea na nyuma tunaona watu wawili mwingine akiwa amebeba bendera jeusi wakilifuata nyuma.

Mashabiki hawa wa timu ya Tusker ambapo inadhibitishwa na jezi waliovalia ambayo ndio rangi kamili ya timu hio, wanatazama mpira kwa makini huku mmoja wao akipanua mdomo kuashiria msisimko wa mchezo unaoendelea.

Jengo hili ambapo inaonekana ni msikiti, hii ni kwa sababu ya aina ilivyojengwa. Juu kabisa tunaona vipaza sauti viwili vinavyotumika kutoa sauti wakati wa kuswali. Nje kuna aina tofauti tofauti ya maua iliyopandwa.

Chumba hili ni msikiti, hii ni kulingana na muundo lilivyojengwa. Humo ndani tumeona mzee mmoja amekalia kiti akisoma kitabu na hapo kwa sakafu, kilichoekwa chini ni nguo aina ya mkeka ambapo hutumika sana sana kuswali.

Mkahawa huu uko ufuoni mwa bahari ambapo umejengwa, ju kumewekwa makuti na ndani tunaona viti zilivyopangwa kuashiria kwamba watu huja kupumzika huku wakati wametoka kuongelea.

Muundo wa jumba hili linaonekana ni la kitambo saana. Ukuta wake ulivyo chakaa na mabati yake yaliyomo juu yalitumika sanasana kitambo, inaonyesha kuwa linatumika katika kuhifadhi historia za kitambo na mambo yaliyo kuwa yakifanyika kitambo.

Baharini mawimbi makali yanashuhudiwa, huku yakifanya maboti mawili. Moja ya rangi nyeupe na ingine ya rangi nyeupe na ya kijani kibichi, ya kiwimbawimba kuashiria makali ya mawimbi hayo.

Hapa ni ufuo wa bahari, mchanga huo hupatikana katika mandhari hiyo. Pia kuna vijinyumba vidogo ambavyo hutumika katika mapumziko ama wakati jua likiwa kali. Pia tunaona miti ya madafu ikiwa kando kando ya ufuo.

Hapo kando mwa barabara tunaona aina ya vitu mbalimbali vinavyouzwa kama meza, viti pia kuna mkeka, uteo na tunaona mtu mmoja akiwa kwa gari akipiga picha

Hekalu hili linafahamika kama la kihindu. Hii ni kulingana na vinyago vilivowekwa hapo mbele. Na pia aina ya chakula ,kilichopangwa hapo mbele. Limepambwa kwa vitu mbalimbali .Pia nguo zilizotandikwa mbele za rangi ya nyeupe ama rangi nyekundu.

Wanawake wakiwa wameketi kwenye jumba moja, waliovalia nguo tofauti linalofahamika kama mabuibui, mbele kukiwa na tarakilishi juu ya meza iliyotandikwa nguo ya nyekundu.